Mwanaume aliyevalia fulana ya mistari ya rangi ya machungwa na nyeupe pamoja na kofia ya kijani, anaonekana amesimama ndani ya chumba cha kilimo cha kisasa, ambapo mimea imepandwa kwenye mabomba ya plastiki yaliyonyanyuliwa juu ya ardhi. Mimea hiyo ni kama mboga, au matunda kama vile strawberry ambayo hustawi vizuri kwenye mazingira ya kilimo cha kisasa.

Mimea isiyojulikana , hupandwa katika mimwili nane nyeupe ya pamba , iliyotobolewa kwa kiwango kimoja. Kisha, imeinuliwa futi mbili kutoka ardhini na kuungana mkono kwa kutumia vyuma.

Aina mbalimbali za mazao hulimwa kwenye mabomba meupe ya wastani yenye udogo ambayo yana sehemu za kupitisha maji. Yamepangwa kwa mpangilio na vipimo sawa. Ingine ziko kwenye vyombo vyeusi vya soni na kreti nyekundu ya soda iliyowekwa juu chini na sufuria ya maua kuwekwa hapo.

Huu ni mfumo wa kisasa ambao umwagiliaji unatumika na unatumia mifumo ya maji. Una mabomba kadhaa, yanayotirirkia maji ambayo yanaweza kua ni sehemu ya teknolojia ya kilimo cha hidroponiki . Majani ya mimea inaonekana kugobea vizuri na kunawiri. Hii ni njia ya kukua kwa mimea bila kutumia udongo.

Mimea isiyojulikana hupandwa katika mihimili kumi nyeupe ya pamba iliyotombolewa ambayo imeinuliwa futi mbili kutoka ardhini na kuungwa mkono kwa kutumia vyuma. Rundo la udongo mwekundu liko kando na tanki la maji la ukubwa wa kati liko chini.

Safu ya masanduku ya plastiki nyeupe ambayo yanawezekana kutumika kwa kupanda mimea kwa njia ya maji au katika mazingira yaliyo dhibitiwa. Kila sanduku lina mimea michanga ikiwezekana mboga au mimea na maji yanayotiririka kupitia mfumo ikionyesha usanidi wa umwagiliaji. Upandaji huu unapendelea mbinu bunifu ya kilimo cha bustani.

Mfumo huu wa kilimo ni wa kisasa na unaendelezwa ndani ya chafu, ambapo mimea imepandwa kwenye minara. Mimea inaonekana kuwa na majani mengi na inakuwa kwa wingi. Ikionyesha kwamba, kuna mazingira mazuri yakukuwa. Msingi wa ardhi unaonekana kuwa na udongo wa rangi ya kahawia au ya shaba.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha umwagiliaji, unafanyika kwenye shamba hili. Mimea inayoota inaonekana kuwa ya saladi ama mboga za majani na iko kwa mpangilio mzuri. Mbao zimeundwa na kushikilia mabomba meupe. Mazingira yametunzwa vizuri, kwani mimea iliyopandwa ikona afya nzuri. Mfumo huu wa kisasa ni mzuri kwa mazingira haya.

Kilimo hiki ni cha bustani ya kutumia mabomba ya plastiki. Mabomba haya yamepangwa kwa wima na yako na mashimo ya kupandia mimea. Kila bomba lina mahali pa kushikilia mmea kama mboga. Ukulima huu wa kisasa unafanywa maeneo mjini. Maji kidogo hutumika na nafasi ndogo. Mazingira yanaonyesha mfumo huu uko juu ya jengo.

Ndani ya chafu, kuna mabomba meupe ambayo yamepandwa mboga. Mboga hizi zinaonekana kunawiri vizuri. Kilimo hiki kipya cha hydroponiki kinasaidia kwani hakitumii maji mengi.

Mfumo huu wa kilimo, cha hydroponiki, tayari mimea imepandwa katika mfumo, wa maji. Mabomba ya plastiki, yameekwa vizuri, ili, kupea mimea maji. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa, na yanayo endana na mbinu za kilimo.

Kundi la ng'ombe wa maziwa wako ndani ya banda la kisasa. Ng'ombe hao wanaonekana kuwa katika mstari moja. Jambo hili linakisi kuwa ni kilimo cha mifugo. Banda hili limejengwa kwa paa na chuma iliyowalinda wanyama dhidi ya mvua na jua kali.

Ndani ya chafu, ambayo imeundwa kwa vyuma, na hema, lina umbo la duara, kuna mimea ambayo imepandwa, kwa mpangilio mzuri, mimea hii inaezekana kuwa ya strawberry , yenye kijani kibichi, inaonekana kuwa imenawiri vizuri.

Idadi kubwa ya kuku wa mayai iko kwenye banda. Kuku hawa wanaonekana kuwa katika mazingira ya ndani ambapo wamewekwa kwa pamoja kwenye sakafu yenye nyenzo za kulalia kama vile mbao ambazo zimeundwa kwa maganda ya mkunga. Kati yao kuna vyombo vya kulishia na kunyweshea maji ambavyo vimewekwa kwa mpangilio unaorahisisha upatikanaji wa chakula na maji.

Kilimo cha mazao ndani ya chumba maalum cha kitalu kimefunikwa kwa plastiki inayosaidia kudhibiti mazingira ya ndani. Majani mengi ya kijani yameota kwa wingi. Inawezekana kuwa ni mazao ya strawberries au mboga. Mwaga wa jua unasambaa vyema juu ya mimea. Mionzi ya jua husaidia mimea kukua kwa afya.

Ndani ya chumba kikubwa cha hewa idadi kubwa ya kuku. Hayo yanaweza kutazamwa wakiangalia upande tofauti. Ndege hawa wanakula na kunywa kutoka kwenye mikebe saizi ya wastani inayotundikwa kutoka kwa paa la jengo hili. Aina hii ya kilimo inafaa kwenye maeneo yenye mashamba madogo na inafanywa kote ulimwenguni.

Mimea ya nyanya imepandwa kwa safu kwa utaratibu, kuna umbali wa mita moja hadi mbili kutoka kwenye safu hadi nyingine. Chafu imeundwa kwa chuma na hema ambayo ni ya uwazi wa kuwezesha mwanga wa jua kupita kwenye mmea, pia ina uwezo wa kupandwa nyanya mingi iwezekanavyo.

Ndani ya chumba maalum cha kitalu , amabapo paa imejengwa kwa hema na vyuma. Kuna mimea ya kijani kibichi ambapo imepandwa kwa utaratibu. Katika upandaji, kuna mpangilio ambapo kuna njia kwenye mimea. Mimea hii imeota vizuri kwa kasi na ikona afya njema. Sehemu hii inaonekana inatumiwa kwa kilimo cha mboga kwa ajili ya chakula cha nyumbani au biashara.

Kilimo hiki ni cha ufugaji wa kuku. Kuku hawa wamefugwa kwenye chumba, na kuku hawa ni wengi wanaweza kuwa wenye idadi ya mia tano kuelekea juu. Chumba hiki kina madirisha ambapo mwanga unaingia ndani, na pia kuna bidhaa ambazo kuku hawa wanakulia chakula na kunywa maji.

Kwenye eneo hili la shamba, kuna wakulima ambao, wote ni wamama na wanaume. Wanaonekana kuwa, wanapalilia miche yao. Miche hii imepangwa kwenye vikundi vikundi, kwenye shamba hili, na inaonekana kuwa imenawiri vizuri. Kwa umbali, kuna miti, ambayo ni ya kijani kibichi, na anga li wazi.

Katika kipande cha ardhi kinacholimwa kabeji nyingi ambazo zimeota vizuri. Wawili wanaume na mwanamke mmoja wanang'oa makungu amabayo ni mengi sana. Pembeni kuna mahindi pia, ni ishara ya kwamba mahali hapa sio pakavu na mazao yanaendelea vizuri.

Ndani ya chumba cha kitalu , kuna mboga zilizopandwa kwa mpangilio mzuri na ni za kijani kibichi . Kuna mtu anayefanya kazi ya kilimo na amevaa kofia ili kujikinga dhidi ya jua. Paa ya kitalu imejengwa kwa hema na vyuma. Mboga hizi zimeota na zina afya ikiashiria kuwa zinalimwa vilivyofaa na ziko kwenye mazingira mazuri.

Mtu huyu ako ndani ya chafu ambapo anafanya kazi. Kuna mimea ya nyanya ambapo imelimwa kwenye chafu hili. Chafu ni la muhimu kwani hutoa chakula na kukuza uchumi wa jamii.

Shamba la kabichi zimepandwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Mistari ya mimea imepangwa kwa nafasi sawa kuonyesha kuwa mkulima anazingatia kanuni bora za kilimo cha kisasa. Mimea imepangwa kwa kupewa nafasi ili mimea kupata hewa, jua na virutubisho kutoka kwenye udongo, inaonekana kuwa mimea iko na afya njema kutokana na rangi yake ya kichwani kibichi.

Kwenye kiwanda wafanyikazi wamevalia mavazi ya kazi ya rangi ya bluu na kofia za ulinzi wa kichwa. Nyanya zimepangwa kwa wingi juu ya meza ya kusafirisha bidhaa. Wafanyikazi wanakagua nyanya, kuzipanga na kuzisafisha kabla ya kuingia katika hatua hiyo ingine.

Shamba la chai lililopangwa vizuri, mifereji ya kina kifupi yenye mtiririko wa maji huchimbwa kwenye shamba ili kutoa unyevu kwa mimea. Ngambo ya upande ingine kuna makazi ambayo inaweza kuonekana kwa umbali.

Shamba hili ni la viazi ambavyo vimepandwa kwa mistari na vimetenganishwa. Mandhari inaonyesha hali ya kilimo ya kisasa ambapo wakulima wanatumia mbinu mbalimbali ili kuhakikisha mavuno bora. Mimea hii ambayo ina majani ya kijani kibichi inaonekana kuwa na afya nzuri na ukuwaji mzuri.

Shamba la vitunguu limepandwa kwa mpangilio mzuri sana, mimea imeota vizuri sana na ina afya ikiashiria kuwa mfumo huu, wa umwagiliaji wa matone umenawiri katika eneo hili, umewekwa chini ya mimea ambapo ni njia bora kwani maji kidogo hutumika, kwa mbali kuna jengo lilo karibu na shamba hii, na miti ya kijani kibichi.

Shamba limelimwa kwa mpangilio mzuri ambapo mimea imepandwa katika mistari iliyonyooka. Mfumo huu unaitwa umwagiliaji wa matone, ambao unaonekana katikati ya shamba, ukiwa na bomba kuu la plastiki, linalosambaza maji kwenye mabomba madogo yaliyo karibu na kila mmea. Mfumo huu wamwagiliaji ni wa kisasa, na unasaidia kutumia maji kwa ufanisi mkubwa hasa katika maeneo yenye uhaba wa maji.

Huenda mboga ama stroberi, zinanyunyiziwa maji kutumia mfumo wa kisasa wa njia ya kunyunyizia. Bomba limewekwa kwenye ardhi lenye kichwa ambacho kinazunguka na kusambaza maji kwa mimea ambayo imepandwa. Mimea inaonekana kuota na afya nzuri, ishara ya kuwa udongo unapata maji ya kutosha na mfumo huu ni nzuri.

Eneo la shamba hili lililomwa vizuri kwa ustadi mkubwa likiwa limepandwa miche midogo ya mazao huenda ni boga au kabeji ya kibiashara. Shamba limeandaliwa vizuri kwa kulimwa kwa mistari iliyonyooka na kwa mfumo wa kisasa. Hili inaashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo. Mandhari ya nyuma kuna milima na anga lenye mwanga hafifu ya asubuhi au jioni.

Katika eneo hili la shamba kuna miche ambayo imepandwa kwa mistari na kuna mabomba ambayo yameegezwa chini yake. Kilimo hiki ni cha kisasa ambacho ni cha umwagiliaji wa maji ya matone. Miche inaonekana kuwa na afya nzuri ikionyesha kwamba ukulima huu umenawiri katika eneo hili.

Kilimo cha mimea tofauti hutumia teknolojia ya kisasa ambapo mitaro huchimbwa na kutumika kuhifadhi maji kwenye mchanga na kufanya mimea isinyauke. Hii huwa na gharama ndogo kwa wakulima na ukulima wao. Pia husaidia kuhifadhi maji wakati wa kiangazi.

Kipande cha ardhi cha mstatili cha futi mbili kilichowekwa tayari kwa umwagiliaji wa mimea. Imefungwa na safu ya matofali, na mabomba matatu ya plastiki nyembamba yanayotembea kwa usawa juu yake. Nyasi ndefu inaweza kuonekana mwisho wa mbali.

Sehemu hii ya shamba, kuna mabomba ya maji ambayo yamewekwa ili kunyunyizia miche ama kunyunyizia sehemu hii ya ardhi kwa mfumo wa kisasa.

Eneo hii ya shamba ambayo iko wazi imepaliliwa na mifereji mbili nyeusi ya maji imepitia katikati. Mfumo huu wa kilimo ni wa umwagiliaji wa matone, ambapo mifereji hunyunyuzia mchanga maji . Mfumo huu ni nzuri kwani maji kidogo hutumika . Kando kuna mimea iliopandwa na miti kwa mbali.